Chumba kikubwa, kilicho na mwanga wa kutosha ndani yake, chenye viti, milango na meza, pia kina watu, wengi wao wakiwa wamekaa na wengine wamesimama wakijadili kwa pamoja juu ya hoja au matatizo yaliyowaleta hapo, watayatatua kwa pamoja .

Tangazo la kibiashara kutoka kampuni ya 'cooperative bank' inayomwonyesha kijana aliyeshikilia simu mkononi mwake, akionesha ushindi na ishara juu ya kile kitu alichokipata kutoka 'cooperative bank' ikionyesha kwamba anatoa tangazo la kuhusu 'lipa bili kipro na cooperative internet banking' na kumwezesha kupata huduma kwa uharaka na kwa ufasaha zaidi.

Samani aina ya kochi lililotengenezwa kwa vitu mbalimbali, kama vile; vitambaa rangi ya njano na kijivu .Pia imewekwa eneo la wazi na lenye kupendeza kwa ajili ya kutambulisha biashara na kwenda kununuliwa na mtumiaji, na kuweza kilitumia kwa matumizi mbalimbali, kama vile; kukalia na matumizi mengine.

Eneo kubwa na la wazi, litumikalo kwajili ya kufanyia biashara lililozungukwa na vitu mbalimbali, kama vile miamvuli, meza nakadhalika. Pia wana wanafanya biashara ya kuuza vitu mbalimbali, kama vile nyanya, karoti, vitunguu nakadhalika, pia watu hao wakifanya majadiliano kwa ajili ya kupata huduma gani iliyo njema, na kwenda kutumika nyumbani.

Sehemu kubwa na ya wazi iliyojaa vitu mbalimbali kama vile matunda yakiwemo, mananasi, maembe ndizi na kadhalika. Pia watu wanao kuja kuhemea katika duka hilo kwani ni sehemu ya wazi yenye kuonekana yenye mwanga wakutosha nakumfanya mtu kupata kitu kwa uharaka na kwa ufasaha zaidi.

Sehemu ya duka kubwa na ya wazi iliyozungukwa kwa taa kwani ina mwanga wa kutosha pia inatoa vitu mbalimbali kama vile makoti, viatu nakadhalika ili kumuwezesha mtumiaji na mnunuzi, kwani vimepangiliwa katika mpangilio mzuri na sahihi na hata kupata kwa uharaka na kwa ufasaha zaidi.

Sehemu ya duka iliyo na mwanga wa kutosha, pia imepangwa kwa makabati mazuri na ya kuvutia, na wakiwa wamepanga vitu kama vile dawa, mifagio na kadhalika. Ukiweza kumuwezesha mtumiaji au mnunuzi, kuweza kuona kwa uaraka na kile kitu anachokihitaji, kukipata kwa uharaka zaidi.

Sehemu ya duka kubwa, iliyopangwa katika mpangilio na mtiririko mzuri, yenye mwanga wa kutosha ndani yake na yenye vitu mbalimbali kama vile dawa ya meno kutoka kampuni ya "Colgate", na vilivyowekwa katika vifungashio maalumu, ili kumuwezesha mtumiaji kwa ajili ya kupata bidhaa husika na kwa uharaka zaidi.